Jengo la ghorofa moja linaloonekana kuwa ni sehemu ya taasisi kama shule, chuo au ofisi ya serikali. Mbele ya jengo kuna bendera ingawa haionekani juu, iliyowekwa kwenye nguzo ya mlingoti na bustani iliyopambwa kwa maua wa rangi ya manjano na kijani.

mtu mmoja aliyesimama kwenye mdwara wa hotuba akihutubia katika kongamano la KISE maudhui ya kongamano hii ni empowerment and engagmeant of children with disabilities ikimanisha kuwa lengo ni kuwawezesha na kuwashirkisha watoto kwenye ulemavu

Bango la kielimu ukutani darasani, bango hilo lna saa ya duara katikati inayotumiwa kufundisha watoto wa namna ya kusema saa kwa kiingereza, pembeni ya saa hiyo kuna maneno kama o'clock, quarter to, half past , na quarter past .

Wachezaji wanne wa ridhaa kutoka Kenya. Wamesimama pamoja kwa furaha baada ya mashindano. Wawili wao wamevaa miwani ya kijani ya kufunika macho wakionyesha kuwa ni wanariadha wenye ulemavu wa gwana.

Darasa la shule lenye meza na viti vya wanafunzi na za hizo zinatoa hisia za kuwa zimekuwa zikitumika kwa muda mrefu. Kwani baadhi zina mwonekano wa kuchakuwa rangi au kuharibika kidogo.

Darasa la kompyuta, inamaokenao wa darasa tupu lisilo la wanafunzi. Kuna meza za mbao, kuna kiti chenye chumba chenye madirisha makubwa yenye mapazia ya rangi ya chungwa au machungwa.

Jengo la shule lenye sakafu tatu. Kila sakafu ina milango nyekundu na madirisha madogo ya kioo. Kati ya kila sakafu, kuna mabari ya chuma yanayosaidia usalama na kuzuia kuangukia. Mbele ya jengo, kuna bustani ndogo yenye mimea ya kijani.

Watu au vijana wakifanya mazoezi au kukimbia uwanjani. Wawili mbele wanaonekana wakikimbia huku watatu wengine wakiwa wamekaa nyuma, labda kama wakiwa wanatazama au kupumzika.

Dawati lenye tarakilishi mbili za mezani, kila moja ikiwa na kibodi na panya. Kwenye dawati pia kuna baadhi vitabu vilivyopangwa upande moja. Na baadhi ya karatasi au viambatanisho vya rangi mbali mbali katikati ya dawati.

Jengo la kifahari la makazi ya kisasa limejengwa kwa mawe ya kisasa na lina mlango wa mbao mkubwa na nguzo zinazounga viranda vya juu. Pia kuna bustani ndogo yenye nyasi na vichaka vilivyopangwa vizuri mbele.

Inahamasisha usimamizi bora wa taka katika shule na jamii kwa ujumla. Inasisitiza mbinu tatu kuu, punguza, tumia tena na rejesha. Kuna aina mbili za taka, taka zinazooza na taka zisizooza.

Darasa la shule. Kuna madawati na viti vya wanafunzi vilivyopangwa kwa utaratibu. Juu ya baadhi ya madawati kuna karatasi na nyaraka. Inawezekana ni mtihani au kazi za wanafunzi.

Mwanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang akiyevalia jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya. Yuko tayari uwanja wa mbio na anaonekana akiwa tayari kushiriki au baada ya kushiriki mashindano. Ni mchezaji wa para athletics wanaoshiriki mchezo wakiwa na ulemavu.

Wanariadha wawili waliomaliza mbio mmoja amelala chini kwa uchovu mkubwa huku mwingine akiwa maepiga magoti karibu yake. Akimfariji au kumpaa masaada wa hisia kwa nyuma kuna mpango ramanda la mbio.

Mtu aliye na ulemevu wa miguu akishiriki katika mchezo wa kutumia mtumbwi maalum wakupiga makasia. Pembeni yake kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kuwa mtumbwi huu ume umeundwa mahususi kumwezesha kushiriki katika mchezo ya maji.

Mwanariadha ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu akipigana mazoezi ya kuvua nguvu akiwa na glovu za boxing . Yuko kwenye jengo la mazoezi ambalo lina taa la asili kutoka dirishani.

Jengo ndogo lenye ukuta uliopambwa mchoro unayoonyesha hadithi ya safina ya Nuhu, ambapo wanyama mbalimbali wamerabitiwa kuingia safarini, jengo lina paa la bati upande wa mbele kuna bustani ndogo yenye mimea yenye sura ya miviringo.

Sehemu ya uwanja wa mchezo wa watoto wenye bembea, zilizo tengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyekundu na nyeupe, mazingira ni ya nje, na eneo hilo linaonekana kuwa na jamii au shule, likiwa bado linakamilishwa au halijatumika sana.

Ndani wa darasa la shule ambapo kuna ubao mweupe ulioandikishwa maneno kwa kiingereza, yanayo husiana na herufi 'k', pia juu ya ukuta kuna karatasi zenye herufi :Aa,b,c,d na d, kwenye herufi kubwa na udogo pamoja, miezi na miezi na miaka kama januari, Februari na Marchi.

Bango la ukutani lenye alama ya tabasamu kubwa na bango ndogo lenye maandishi, "Great progress." Maendeleo mazuri. Chini ya bango hilo, kuna karatasi nyingi zenye mazoezi au mtihani ya kitaalamu. Labda ni za watoto au wanafunzi zimewekwa alama ya kuwekwa kwa mapangilio ukionyesha maendeleo yao.

Mwanariadha wa Kenya aliyeshika bango linalosema Paris 2024 qualified likimanisha kuwa amefunzu kushiriki michezo ya olympiki ya Paris elfu mbili na ishirini na nne. Amevaa sare ya timu ya Kenya na anasimama karibu na bahari au ziwa.

Mlingoti wa bendera uliowekwa katikati ya uwa wenye mauwa bembeni kuna tangi la maji na bango lenye maandishi fire assembley point Eneo hili linaonekana kua sehemu ya taasisi kama shule, hospitali ama ofisi ya serikali.

Wanariadha wakitembea kwa pamoja kwenye uwanja wa michezo. mmoja wao aliyevaa jezi nyekundu, anaonekana kuwa na ulemevu wa kuona, na akishirikisha mikono. Wanariadha wawili wa upande wake wa kushoto na kulia kwenye msaada.

Vitabu vingi vya hadithi vilivyopangwa kwenye rafu. Kitabu kilicho juu, kimeandikwa Ayubu Mashakani, kilichoandikwa na John Habwe. Rangi kuu ya jalada ni nyekundu na kuna mchoro wa watu wakitazama tukio.

Mwanariadha akiwa kwenye uwanja wa michezo baada ya kutoa kwenye mchanga wakati wa kuruka mbali. Amevaa shati jeusi na suruali fupi ya michezo. Katika nyuma kuna viti vya uwanja na ni sehemu ya mashabiki.

Chombo cha kupimia urefu ulichowekwa ukutani maarufu kama stadio mita. Kinatumika kupima urefu wa mtu anapo simama wima dhidi ya ukuta kuna mstari ya vipimo kwenye upande wa kushoto wa chombo hicho.

Bustani au eneo la kijani lenye nyasi safi, mti ni mabomba ya kando na kuna pia tangarushi la maji jeusi upande wa nyuma. Hali inaonekana tulivu na ni ya sehemu ya makazi au ofisi yenye mazingira mazuri.

Bango la herufi za alfabeti ya Kiingereza likiwa limewekwa ukutani darasani .Bango linaonyesha herufi kubwa na ndogo kuanzia /a/ mpaka /z/ pamoja na alama ya maandishi kama alama za:nukunuku ,nukuu ,alama ya kuuliza na alama ya kishangilie.

Mazoezi ya timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa miguu. Wachezaji wawili wanaonekana wakitumia magongo ya kutembelea. Na katikati yao kuna kocha au mchezaji mwingine anayeto maelezo. Wapo kwenye uwanja wa michezo ulio na viti vya rangi ya kijani na nyekundu.

Mchezaji mweusi wa Kenya aliyebeba bibi ya nambari ya sitini na saba akimsaidia mwenzake ambaye amevaa nguo za mbio na aina ya kibarakoa kichwani. Inaonekana huyu mchezaji aliye na barakoa ni mlengwa wa usaidizi.

Kitabu cha masomo ya computer science , kilichochapishwa na Longhorn Publishers, ni kitabu cha mwanafunzi kwa gredi ya saba, katika masomo wa elimu ya CBC nchini Kenya enya, kinaonekana kuwa sehemu ya vifaa vya kufundisha katika shule.

Alama au ishara ya kuelekeza kuelekea ofisi ya shule ya upili. Kielekezo kinaonyesha kugeuka kushoto na kisha kuendelea mbele ikionyesha njia ya kufikia ofisini hapo

Bango lenye kichwa our forest our future msitu yetu maisha yetu, inaeleza aina ya misitu, misitu ya siri haikupandwa na binadamu, na misitu iliyopandwa na binadamu, umuhimu wa msitu, nyanzo vya maji, makazi ya wanyama pori, vinyazo vya chakula.

Eneo la kazi la kompyuta lenye skrini ya Dell, keyboard pana na kompyuta kuu iliyowekwa upande wa mezani, kwenyeskrini kuna alama inayosema internet facility is strictly for educational purpose only . Sehemu nyingine mezani kuna vikapu vya penseli, tepi, na vifaa vyingine vya ofisini.

Umbao wa darasani wenye maandishi ya herufi ndogo za alfabeti za kiswahili pamoja na swali la somo la lugha herufi ndogo hutumika lini. Inaonekana ni sehemu ya masomo ya herufi au kuandika kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Bango liliowekwa kwenye nguzo lenye maandishi high school office na mshale unaoelekeza kushoto bango hili linaonyesha mwelekezo wa kuenda kwenye ofisi ya shule ya sekondari nyuma kuna sehemu ya mazingira ya nje yenye miti na nyasi.

Kitabu kilichochakaa kinaitwa Junior English 2 kilichoandikwa na Haydn Richards. Hiki ni toleo jipya na jalada lake lina maua ya rangi ya kijani na buluu pamoja na nyuki.